Watu wamekuja kwenye jengo ambalo ni la kuuza au kununua maziwa. Lengo lao kuu ni kufanya biashara au kununua kifaa ambacho kinauzwa hapa. Unapata pia mwingine ameketi pengine anamsubiri mtu ambaye amekwenda kununua au anakuja upande huu.

Wauzaji wako sokoni na wameketi kwenye sehemu zao maalum waliotengewa ili kufanyia biashara na kila mmoja wao ameshughulika na kazi yake huku akisubiri wateja waje wanunue bidhaa walizo nazo ambazo ni za aina tofauti, huku wengine wana bidhaa ambazo zinafanana.

Magari yameegeshwa, na yaweza kuwa watu wameenda kwenye duka kubwa au wameenda kwenye mkutano, ambapo kila mmoja ana gari lake. Pia waweza pata ni duka linalouza magari, hivyo magari yameegeshwa hivi, ndiposa mtu anayekuja kununua aweze kuchagua lake.

Maji yamejaa kwenye barabara yanafunika magari huku magari mengine yakiwa yanasombwa na pia, kwenye tangazo ambalo limetolewa linatuelezea kuwa, mtu asiweze kuacha biashara yake iweze kusumbuliwa au kuharibiwa na majanga yanayotokea wakati kama haya.

Tangazo linatolewa na kampuni ya Britam, wakiwaambia wateja wao kuwa wanaweza kuwapa bima ya maisha, ya kuwa kama mmoja wao atakuwa amepoteza maisha, wanaweza kumfadhili au wanaweza wakampa fedha fulani ili waweze kujisaidia wakati wa msiba.

Barabarani tuna gari jeupe ambalo linajulikana kama Nissan na ukiliona linakaa safi sana. Kuna maandishi ambayo yameandikwa pale. Pia lina nambari yake ya usajili, ambayo linajulikana kama number plate . Kisha pia lina mataa ambayo yanaweza kumuongoza mtu aliye nyuma yake kwenye anaelekea.

Magari mapya na yanaonekana safi yameegeshwa nje ya jengo kubwa ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa, na unaweza pata pengine yameegeshwa na watu wenye fedha kama vile viongozi wakuu serikalini ambao wanauwezo wa kununua magari kama haya.

Kwenye mazingira yenye utulivu ambao una miti yenye yako na afya nzuri, nyasi pia yamemea vizuri kuna magari ambayo yameegeshwa. Yaweza kuwa pengine kuna mkutano unaofanyika sehemu kama hii au sherehe fulani ndiposa watu wamehudhuria ili kusherehekea pamoja.

Mtu ameketi huku amebeba simu yake mkononi, akibonyeza. Tangazo ambalo linatolewa pale ni kuwa, mtu anaweza akatumia simu yake ili kujichukulia bima ambayo anaitaji bila ata kuenda kwenye ofisi zinazotoa bima hizi kujaza fomu na kadhalika.

Kwenye jengo ambalo limeandikwa kuwa linafanya biashara ya M-Pesa. Nje yake kuna watu ambao wameketi, mmoja ameegemea meza alafu pia unapata kuna mwingine ametoa viatu vyake na ameketi juu ya dirisha.

Mtu ako kwenye duka la kutoa pesa ambalo linaitwa M-Pesa huku akitumia simu yake. Anatarajiwa kutoa pesa iliyo kwenye simu, ili apewe awe nayo mkononi.

Sokoni wanabiashara wamepanga bidhaa zao, ili kuwakaribisha wateja ambao wanaweza kuwa na haja ya kununua bidhaa zao. Kuna ndizi kwenye store li pale, kuna maembe, kuna nanasi na pia kuna tikitimaji pale.